Hapa kuna makaratasi za mtihani na yamewekwa kwenye ukuta na pia kuna bango ambalo linaonyesha katuni ambayo inatabasamu.

Hapa kuna mwanamke mlemavu ambaye anacheza mchezo wa mashindano ya meli na ameketi katika meli yake na anawakilisha nchi ya Kenya katika mchezo huu .

Hapa kuna mlingoti mrefu ulio katika mazingira yenye miti mingi na nyuma kuna anga ya buluu na mawingu meupe.

Hapa kuna wakimbiaji wawili wa nchini Kenya ambao wanaonekana kutembea baada ya kukimbia. Mchezaji mmoja amefunika macho na mmoja ana mwongoza katika mahali ambapo anapaswa kuenda. Inaonekana mmoja ni kipofu.

Hapa kuna wachezaji walemavu wa nchi ya Kenya. Wachezaji hawa wamevalia nguo nyekundu zilizoandikwa Kenya na wachezaji hawa ni wanawake wote.

Hapa kuna karatasi ambayo ni ya mtihani na kuna maswali ambayo ni ya wanafunzi amba ambao ni wa shule ya chekechea na mwanafunzi huyu amejitahidi haswa kwa michoro. Amechora bibilia na pia amechora jua kwa njia nzuri sana.

Hapa Kuna timu ya Kenya ya wachezaji walemavu. Kuna wachezaji ambao wanatembea na vijiti na wametabasamu huku wamevalia sare zao za michezo.

Hapa kuna ratiba inayoonyesha ratiba ya shule ya Christian Junior School . Ratiba hii imepangwa kwanzia Juma tatu hadi Ijumaa na kuna wakati wa mapumziko, wakati wa kula na wakati wa usafi.

Hapa kuna jengo la shule na jengo hili lina ghorofa tatu na jengo hili limejengwa kwa njia ambayo inapendeza na pia kuna bustani katika jengo hili la shule.

Hapa kuna wanamichezo wawili ambao wanafanya mchezo ya kushindana na baiskeli, na wanaonekana wako kwenye mlima wanajikaza ili kupata ushindi katika mchezo huu wa baiskeli.

Hapa kuna mwanamke ambaye ameketi na mwanamke huyu ni mchezaji na anafanya mazoezi katika sehemu hii ambayo ni ya kufanyia mazoezi.

Hapa Kuna mchezaji wa timu ya Kenya ambaye anashiriki katika mchezo wa kuruka mchezo hii inahusisha kukimbia na kuruka na mchezaji huyu anaonekana amekimbia na tayari anaruka

Hapa kuna shule. Shule hii inaonekana ni shule ya msingi na katika ukuta wa shule hii kuna mchoro ambayo inawakilisha meli ambayo Noah aliitumia. Na shule hii ina mazingira mazuri sana.

Hapa kuna mchezaji wa mchezo ya kuogelea na anaonekana anawakilisha nchi ya Kenya, kwa sababu shanga yake inaonyesha ni wa nchi ya Kenya.

Hapa kuna mchezo wa mashindano ya mbio za meli. Na mchezaji huyu ambaye amevalia vazi nyekundu anaonekana kujitahidi kusukuma meli hii na ako mtoni au ako ziwani.

Hapa ni shuleni, shule hii ina maabara ambayo kuna kompyuta ndani yake. Juu ya meza kuna kompyuta nne na pia kuna vitabu kadhaa na kuna viti ambayo ni ya kukaliwa watoto wanapotumia kompyuta hizi.

Hapa kuna mlango. Mlango hii ni mlango ya darasa. Darasa hili ni darasa la sita katika shule ya msingi.

Hapa ni darasani, na katika darasa hili tunaona viti ambazo wanafunzi wanatumia kuketi na chini yake imetengenezwa na tiles .

Hapa kuna wachezaji walemavu ambao wanacheza mchezo wa kandanda na wanajitahidi sana kucheza mchezo huu wakitumia vifaa vyao za kutembelea. Ingawa wana mguu mmoja, wanajitahidi kucheza mchezo huu na inafurahisha sana.

Hapa kuna nyumba ya kifahari. Nyumba hii imejengwa katika bustani mzuri, kuna nyasi iliyomea vizuri na nyasi inayovutia sana. Nyasi hii ni ya kijani na inapendeza kukaa katika nyumba kama hii.

Hapa ni darasani na darasa hii imepangwa kuna Meza kuna viti za kuketi na pia kuna mahali ambapo wamewekaa vifaa vya kuzima moto katika darasa hii

Hapa kuna wanamichezo walio katika meli na kuna mwana michezo mmoja ambaye anaekwa katika meli, na inaonekana kua ni mlemavu kwa sababu kuna wheelchair anayoletwa nayo.

Hapa kuna mwana michezo ambaye anaonekana ni mlemavu, anashiriki katika mchezo wa mashindano ya walemavu na anajitahidi kuskuma hii gari yake ili aweze kufika katika mwisho wa mbio hii.

Hapa kuna meza na pia kuna viti, na inaonekana hapa ni mahabara za kompyuta, kuna kompyuta nne ambazo ziko juu ya meza hii.

Hapa ni shuleni na kuna mlango katika shule hii na mlango hii imetiwa alama ambayo inaonyesha hakuna mwanafunzi anayepaswa kutoka kutumia lango hii.

Hapa ni shuleni, na kuna tarakilishi mbili na pia kuna vitabu vya wanafunzi wa shule ya msingi na inaonekana ni katika mahabara ya kompyuta.

Hapa ni shuleni na shule hii ina mazingira mazuri na kuna mlingoti ambayo iko mbele ya jengo hili la shule. Shule hii ni ya ghorofa mbili.

Hapa kuna mchezaji ambaye anatabasamu, na amevalia sare za mchezo ya nchi ya Kenya na amebeba bango ambalo inaonyesha amefuzwi katika mchezo hii. Inaonekana ni mchezo ya boti.

Hapa ni shuleni na inaonekana shule hii ni shule ya chekechea kwa sababu kuna michoro za wanyama kama vile twiga, kuna wanyama kama vile ndovu na mnyama kama kangaroo na shule hii imetunzwa vizuri. Kuna mazingira mazuri katika shule hii.

Hapa ni shuleni , shule hii ina mazingira mazuri kuna ua nzuri na pia kuna kiwanja ambayo ni nzuri , shule hii inaonekana ni shule ya chekechea.

Hapa kuna vitabu ambazo zinaonekana ni ya wanafunzi wa shule ya msingi, vitabu hizi kuna vitabu nyekundu ambazo zimepangwa katika kabati na imepangwa vizuri kwa ajili ya wanafunzi.

Hapa Kuna mwanafunzi mlemavu mwanafunzi huyu amepepa vitabu kadhaa na anaekekea uenda darasani akisukuma machela yake kuekelea darasani.

Hapa kuna meza iliyo na vitabu vya shule ya msingi na nyuma yake kuna faili ambayo imewekwa juu ya meza, na inaonekana shule hii ina wanafunzi kadhaa ambayo inafanya mpango ya kuwapatia vitabu hizi.

Hapa kuna karatasi ya mtihani ya mwanafunzi. Mwanafunzi huyu anaonekana ni mwerevu amepata alama zote katika sehemu hii na mwanafunzi huyu anaonekana ni mwanafunzi wa chekechea.